Ninaona mtu ambaye anaendesha pikipiki kwa barabara, na kuna mizigo kwa hili pikipiki analoliendesha na kuna watu wanaotembea kwa hili barabara, na kuna aina za magari, kuna gari kubwa na ndogo kwa hili barabara.

Hapa kuna sufuria ambayo ndani yake kuna maziwa, na haya maziwa yanaonekana yale ambayo yameharibika

Ninaona mtu ambaye amepanga mitungi kwa gari lake na kwa hizi mitungi anayamwangia maziwa katika kila mitungi.

Hapa ninaona ndizi ambayo imepandwa na mbele yao kuna msitu ambao unaonekana ni kama ni kahawa na haya ndizi yamepandwa katika laini.

Hapa ninaona mtu ambaye anakongoa mahindi, na kuna mahindi ambayo ingine inakaa chafu na ingine ni kama ni safi. Na huyo mtu anayekanyanga mguu hana kiatu kwa miguu wake.